Nguzo ndefu iliyobeba nyaya nyingi zilizounganishwa na transfoma ndogo, zikielekeza nguvu ya umeme kwenye jengo refu la ghorofa kadhaa, lenye rangi ya kijani kibichi ikidhihirisha usambazaji wa umeme unao uhudumia makazi hayo.

Miundombinu ya kusafirisha umeme kwa kutumia nyaya zilizobebwa kwa nguzo ndefu, zilizopo pembezoni mwa daraja la eneo hili. Ni muhimu sana kwa kutoa huduma za umeme zifikie jamii inayoizunguka.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme, chenye transfoma kubwa ikiwa imeunganishwa na miundombinu mbalimbali ya chuma, kwa kutumia nyaya nyingi zinazoelekea pande zote, huku wafanyakazi kadhaa wakiwa wamevalia sare za kazi, wakisimamia usambazaji thabiti wa umeme kwa maeneo mbalimbali.

Mzingo wa nyaya tatu na transfoma ya rangi ya kijivu, zikiwa zimeunganishwa kwenye nguzo ya umeme, zikiashiria usambazaji na upatikanaji wa huduma za umeme katika maeneo ya mjini na vijijini.

Nguzo mbili ndefu za umeme, zimesimama imara zikiwa zimebeba nyaya nene na vifaa mbalimbali vya umeme, zikiashiria jitihada za kusambaza nishati hii muhimu, kwa jamii.

Wakandarasi kutoka kampuni ya umeme husika, wakifanya kazi kwa bidii ya kuweka mnara mpya katika eneo hilo, kwa kusudi la kuboresha , usambazaji wa umeme katika eneo hilo, hivyo kusaidia jamii yote inayoizunguka.

Ishara ya barabarani yenye umbo la pembe tatu yenye kingo nyekundu, ndani yake kuna picha kivuli ya mtu mzima akimshika mkono mtoto huku wakitembea barabarani, wote wawili wakiwa wamebeba aidha kifurushi au mkoba.

Ishara ya barabarani iliyobandikwa ukutani, yenye umbo la pembe tatu lenye ukingo mwekundu, huku ndani kukiwa na rangi nyeupe na picha ya kivuli cheusi cha mwanaume akiwa anachimba.

Dereva mmoja aliyevaa sare ya kampuni ya usafirishaji iitwayo Cango, ameegesha pikipiki barabarani akikabidhi kifurushi kwa mteja wa jinsia ya kike aliyesimama kando ya chombo hicho cha usafiri. Kampuni hiyo inajishughulisha na utowaji huduma za uwasilishaji wa mizigo kwa haraka, popote pale mteja alipo.

Barabara yenye shughuli nyingi, pembezoni mwake kukiwa na msururu wa magari yaliyoegeshwa ya aina tofauti tofauti na mengine yakisonga polepole katikati ya jiji hilo liliojaa majengo marefu na miti mingi. Huku waenda kwa miguu wakivuka barabara kwa uangalifu.

Mapipa makubwa ya njano, yenye mifuniko na matairi meusi chini, yanayotumika kukusanyia taka, yamepangwa kwa utaratibu yakiwa katikati ya msitu wa miti mirefu.

Pipa la taka la kijani lenye mfuniko wake, likiwa na mfuko mweusi wa taka uliofungwa vizuri kando yake, ikiashiria umuhimu wa usimamizi sahihi wa taka nyumbani , na katika jamii kwa ujumla, ili kudumisha usafi na kulinda mazingira.

Kundi la wafanyakazi wakiwa wamevaa fulana zenye kuakisi mwanga na klavu nyekundu, wakishiriki kikamilifu katika zoezi la kusafisha na kuondoa rundo kubwa la taka zilizotupwa ndani ya mtaro uliopo kando ya barabara.

Ndani ya kikapu cha taka kilichowekwa mahali maalumu, takataka mbalimbali zimekusanywa zikiwemo kontena za plastiki zilizotumika kwa ajili ya chakula, karatasi zilizokunjwa na chupa tupu ya soda.

Miundombinu ya bomba linalo safirisha maji, likipita chini ya uzio wa wavu huku limebebwa na ukuta mfupi wa saruji, na kuzungukwa na mimea mbalimbali pande zote, ikionyesha jitihada za kusambaza huduma hii muhimu ya maji safi.